Duka la nguo lililojaa mashati yaliyopangwa vizuri kwenye vibweta na makabati. Kuna mashati ya rangi na mitindi mbali mbali yametundikwa kwenye reki za chuma katikati ya duka. Pembeni kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa na pia kuna nguo zilizotundikwa kwenye kuta. Sakafu inaonekana safi na kuna taa nyingi zinazong'arisha eneo hilo.

Duka la nguo, labda duka la suti au botique ,kuna rafu ndefu zilizojazwa suti nyingi za kiume zilizoning'inizwa kwenye kamba, zikiwa zimepangwa kwa safu. Suti hizi zina rangi mbalimbali, zikiwemo buluu ,nyeusi na kijivu. Baadhi ya suti zinaonekana kuwa na ruwaza, inaonekana kuna suti nyingi sana zilizopangwa vizuri ,zikionyesha uteuzi mpana.

Ndani ya duka la nguo kuna nguo nyingi za aina tofouti na za rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye makabati meusi ya chuma ukuta wa nyuma Una rangi ya dhahabu na muundo wa kichometiri ukiongeza uzuri wa duka sakafu ni nyeupe na ina vikae chini kuna rundo la nguo chaje zilizokunjwa.

Duka la nguo au botique , ambapo kuna sanamu ya kike iliyovalishwa kofia kubwa ya jua, miwani na shati la maua mekundu. Sanamu hiyo inaonyesha bidhaa mbalimbali kama vile mikoba ,mapambo ya shingo na herini. Kwenye meza nyeupe yenye kitambaa cheupe cha manyoya, kuna mikoba midogo na mapambo mengine yamepangwa. Rafu zingine zinaonesha nguo na kofia zaidi zikiwa zimening'inia.

Duka la nguo, na vifaa vya urembo, katikati kuna sanamu ya mwanamke aliyevaa skafu maridadi, na mkufu, akionyesha bidhaa mbalimbali kama vile mikufu, hereni, na mikoba kwenye meza nyeupe. Pembeni kuna reki za nguo, na vifaa vingine kama vile kofia. Kila kitu kimepangwa kwa umma, umaridadi na duka linaonekana kuwa la kisasa na lenye mwanga wa kutosha.

Duka la nguo lenye watu wengi wakichagua bidhaa. Wateja wanazunguka kwenye vibanda vya nguo wakichunguza na kuchagua vitu. Baadhi yao wameshika nguo mkononi. Kuna meza ya kulipia yenye kompyuta na watu wakiendelea na shughuli zao. Inaonekana ni duka la nguo za mitumba lenye punguzo.

Duka la nguo la mitumba au la kawaida lenye nguo nyingi zilizotundikwa kwenye reki, kuna jaketi, suruali na mashati aina mbali mbali. Pia kuna rafu zilizo na kofia na nguo zilizo kunjwa, pembeni kuna sanamu ya mwanamke aliyevaa nguo yenye kumetameta. Duka linaonekana kuwa limejaa bidhaa.

Duka la nguo lililojaa wateja wakichagua mavazi. Mavazi yamewekwa kwenye rafu nyingi na kuna ishara zinazoonyesha kila kitu na bei yake. Kuna wateja kadhaa wakiwemo wanawake waliovaa barakoa wanaonekana wakichunguza nguo.

Duka la viatu, kuna rafu ndefu zikiwa zimejaa aina mbalimbali za viatu zenye rangi na staili tofauti zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe za mbao.

Kuna duka la nguo lenye jina Vivo. Duka lina mlango wa kioo na ndani yake kuna nguo nyingi zilizotundikwa kwenye reki zikiwemo magauni na mavazi mengine. pia kuna skrini za televisheni zinazoonyesha picha au video.

Sehemu ya duka la nguo. Mashati mengi yaliyokunjwa yamepangwa juu ya meza yakiwa na rangi na michoro tofauti ya miraba. Nyuma yake, nguo nyingine zimetundikwa kwenye reki. Ishara ya punguzo la asilimia arobaini inaonekana wazi ikionyesha kuwa kuna ofa. Mkono wa mtu unaonekana ukishika shati lililokunjwa upande wa kulia.

Meza na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za ufundi, kuna shanga zenye rangi nyingi, sanamu za wanyama zilizochongwa na vitu vingine vya mapambo, nguo n vitambaa venye michoro mbalimbali pia vimepangwa kwa wingi, inaonekana ni soko la bidhaa za sanaa na ufundi na duka la zawadi likionyesha utamaduni tajiri.

Duka la nguo. Nje ya duka kuna nguo mbalimbali za kike kama vile magauni. Nguo hizo zina rangi tofauti na zinavutia macho. Ndani ya duka pia kuna nguo nyingi zimepangwa vizuri.

Buti ya nguo yenye bandia tatu za wanaume zilizovalia mashati na suruali maridadi. Moja imevalia koti la buluu na suruali ya rangi ya mchanga. Kuna nguo nyingine zilizopangwa kwenye rafu na stendi kwa ajili ya wateja. Taa za dari zimewasha nafasi yote.

Duka la nguo na vitu. Katikati kuna sanamu ya kike iliyovalia kofia maridadi yenye wavu, miwani mikubwa na shali yenye michoro ya chui. Mbele ya sanamu kuna mikoba na vito vya dhamani kama mikufu ya lulu iliyopangwa kwa uzuri. Nyuma rafu zimejaa bidhaa na kuna mabango ya matangazo.

Duka la nguo na viatu. Kwa mbele kuna sanamu ya mtu iliyovalia shati la maridadi lenye nakshi. Nyuma yake kuna kabati la glasi lenye rafu nyingi zilizojaza viatu vya aina tofauti tofauti. Upande wa kulia kuna nguo zilizopachikwa zikiwemo koti za ngozi.

Duka la nguo lililopangwa vizuri lenye nguo nyingi za aina na rangi tofauti zikiwa zimening'inia kwenye chuma maalum. Kuna nguo aina magauni, suruali na shati. Taa zinang'aa ndani ya duka.

Picha ya soko au duka la nguo na viatu. Kuna nguo nyingi kama mashati, suruali na sketi zimetundikwa na kuonyeshwa. Pia kuna viatu vingi vya aina mbali mbali vikiwemo raba vikiwa vimepangwa kwenye rafu. Watu wachache wanaonekana nyuma wengine wakiangalia bidhaa.

Duka la nguo lililojaa bidhaa, kunangua nyingi za rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye makabati ya kuonyeshea. Kuta zimepakwa rangi ya waridi na pazia za rangi hiyo hiyo zimetundikwa.

Duka la nguo na viatu lililojaa bidhaa, upande wa kushoto kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa vizuri na koti zilizoning'inia. Upande wa kulia kuna rafu nyingine zilizojazwa viatu vya aina mbalimbali. Katikati kuna benchi lenye rangi ya bluu likiwa na vitabu na kikokotozi juu yake. Duka linaonekana nadhifu na limepambwa vizuri.

Eneo kubwa la kijani likiwa na miti mirefu pembeni. Kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa ovyo kwenye nyasi yanaonekana kuwa yamekuja kwa maonyesho au soko la magari. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya magari hayo kuelekea mbele. Jua linaonekana likiangaz avizuri likionyesha kuwa ni mchana.

Eneo kubwa la kuegesha magari lenye magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, bluu na nyeusi. Baadhi ya magari yanaonekana kuwa mapya yakionyesha kuwa hili linawezakuwa soko la magari au eneo la maonyesho ya magari. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa ya kawaida. Mbali kidogo kuna uzio na majengo machache.

Trela kubwa ya rangi ya buluu nyeusi, iliyoundwa mahususi kwa ajili ya kubeba magari, trela hii ina ghorofa mbili ambazo zimeinuliwa, zikionyesha uwezo wake wa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Magurudumu yake mawili yanayoonekana wazi, mandhari ya nyuma ina majengo yenye ukuta za chuma na vichaka vilivyo punguzwa.

Trela kubwa la kusafirishia magari likiwa limebeba magari matatu. Gari la rangi nyeusi liko chini na mengine mawili meupe na nyeusi yamepakizwa juu. Trela hilo lina rangi ya bluu na lina magurudumu mengi. Majengo makubwa yanaonekana nyuma yake.

Sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma na vya mbele. Viti vimefunikwa na vitambaa vya rangi ya kijivu nyepesi na vinaonekana safi na nadhifu. Milango ya gari inaonekana vizuri. Kupita dirisha la gari, unaweza kuona mandhari ya nje yenye mwanga wa mchana. Chini ya viti kuna kizimiamoto chekundu.

Kipima mwendo cha gari ambacho ni kifaa kinachoonyesha kasi ya gari, kina rangi nyeusi na nambari nyeupe, nambari hizi zinaonyesha kasi kwa kilomita kwa saa. Mshale wa kipima mwendo uko karibu na sifuri, ikionyesha gari limesimama au lina kwenda polepole. Chini kidogo kuna kipima mafuta, na taa nyekundu za onyo zinaonekana ziki waka upande wa kulia.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye maegesho. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na dhahabu. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ya jiji na anga yenye mawingu. Inaonekana kama soko la magari au eneo la maegesho ya magari mengi.

Lori kubwa la machungwa likisafirisha magari mengi. Lori hili limebeba magari saba yaliyopangwa kwa ustadi katika gorofa mbili. Magari haya yana rangi tofauti ikiwemo fedha, nyeusi na njano ya kupendeza. Mandhari ya nyuma inaonyesha bustani yenye nyasi kijani kibichi na miti mirefu huku anga likionekana kuwa na mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa tulivu.

Kiwanda au karakana kubwa ambapo mabasi kadhaa yanatengenezwa au yanakarabayiwa. Mabasi mengi yamepakwa rangi ya chungwa huku moja likiwa bado halijapakwa rangi, likionyesha rake nyeupe asilia. Mabasi haya yamepangwa kwa safu na baadhi yanaonekana kukosa madirisha au sehemu nyingine za nje. Sakafu ina mistari ya kijani na manjano ikionyesha maeneo ya kazi. Juu kuna paa refu la chuma na madirisha mengi yanayoruhusu mwanga.

Magari mawili yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari la mbele ni jeusi likiwa na madirisha meusi na magurudumu yenye muundo wa kipekee . Gari lingine jeupe linaonekana kwa nyuma kidogo. Nyuma ya magari kuna miti na anga linaonekana kuwa wazi.

Ndani ya gari upande wa dereva na viti vya abiria. Viti vyeusi viiwa vimeshonwa kwa uzuri. Dashibodi ya gari ikiwa safi na mpya na kuna paa la kioo juu linaloruhusu mwanga kuingia ndani.

Gari lililoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rangi nyeusi au kijani iliyokolea na lina viti viwi vya nyuma. Magurudumu yake yanaonekana mapana na imara. Nyuma ya gari kuna miti mirefu ikionyesha mazingira ya nje na mtu mmoja yuko kwa mbali upande wa kulia.

Mikono miwili ya wanaume ikishikana kwa kupeana mkono. Mmoja wao aliyevaa suti ya bluu anatoa funguo za gari kwa mkono mwingine. Nyuma yao kuna gari.

Sehemu ya ndani ya gari nyekundu lililofunguliwa pengine linakarabatiwa. Sehemu ya paa na milango ya nyuma vimeondolewa. Kiti kimoja chekundu na cheusi kinaonekana kwa mbele. Sakafu ya gari inaonekana ikiwa na rangi nyekundu iliyofifia na sehemu za kutu. Kwa mbali upande wa kulia, mtu anaonekana akisimama karibu na gari.

Tairi za gari zikiwa zimewekwa chini na zikioshwa. Tairi moja linaonekana likimwagiliwa majinkwa shinikizo na maji yanaruka huku yakitengeneza povu. Kuna tairi nyingine mbili nyuma yake. Eneo linaonekana kuwa la saruji na lina maji maji.

Gari ndogo la abiria likiwa limepaki kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo lina rangi nyeupe. Nyuma yake kuna jengo la zamani la mbao na miti.

Gari la rangi ya fedha likiwa limepaki kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu nyuma, anga linaonekana safi na kuna mwanga wa kutosha ikionyesha kuwa ni mchana.

Gari la kisasa la rangi ya kijivu likiwa limepaki usiku mbele ya jengo kubwa lenye taa zinazong'aa. Gari lina rimu nyeusi na mistari miekundu, taa za gari zinawaka zikiongeza mvuto wake gizani.

Tairi kadhaa za gari zikiwa zimewekwa chini. Tairi lililo mbele linamwagiliwa maji kwa nguvu kutoka kwenye mtambo na maji yanaruka na kutengeneza povu. Sehemu ya chini inaonekana kuwa na maji mengi yaliyomwagika. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na kuna mwanga wa jua.

Kuna gari la kifahari lenye rangi ya manjano likionyeshwa ndani ya chumba chenye madirisha makubwa. Kuna taa kubwa za mviringo juu yake na mimea ya kijani nyuma yake.

Rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye soko. Kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipili horo- hoho za kijani na za njano, vitunguu, karoti na ndimu. Katikati kuna kikapu cha bluu chenye mbaazi. Juu yake, kuna mboga za kijani kibichi na matunda mengine yenye umbo ya ajabu. Rangi nyingi zinajitokeza zikionyesha wingi wa mazao yanayou...

Mkusanyiko mkubwa wa vinyago na sanamu za mbao zilizochongwa kwa ustadi. Vinyago hivi vimetundikwa ukutani na kuonyesha mitindo na maumbo mbalimbali vikiwakilisha tamaduni tofauti, baadhi vina nywele au ndevu za asili. Inaonekana kama duka la sanaa za mikono, soko la bidhaa za kitamaduni.

Soko lenye shughuli nyingi ,upande wa kushoto kuna rundo la mboga na matunda kama vile ndizi, vitunguu na machungwa kulia kuna Nguo mbalimbali zilizoninginia. Mbali zaidi kuna mtu anaonekana akihudumia wateja. Soko hili linaonekana kuwa na bidhaa nyingi tofauti.

Duka dogo la soko linalouza viatu vya kienyeji, kiatu kingi cha ngozi, vingi vikiwa vimepambwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Vimetundikwa na kupangwa kwenye meza. Baadhi ya viatu vimehifadhiwa juu, vingine vikiwa vimetundikwa kwenye kamba na vingine vikiwa vimepangwa chini. Watu wawili wanaonekana wakishughulika kwenye duka hilo.

Soko la vyakula ambapo kuna vibanda vingi vilivyopangwa pane zote mbili za njia kuu. Dari ya soko imefunikwa kwa mabati na kuna taa chache zinzotoa mwanga hafifu. Kwenye kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali kama vile ndizi, maembe, nyanya na pilipili hoho. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye nji wengine wakiwa wamebeba mifuko.

Mkusanyiko mkubwa wa vinyango na sanamu za mbao zilizochongwa kwa ustadi. Vinyango hivi vimetundikwa ukutani na kuonyesha mitindo na maumbo mbali mbali, vikiwakilisha tamaduni tofauti. Baadhi vina nywele au ndevu za asili, inaonekana kama duka la sanaa za mikono au soko la bidhaa za kitamaduni.

Soko lenye uwazi lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la ndizi, machungwa na labda viazi au matunda mengine yaliyopangwa kwenye meza. Wafanyabiashara kadhaa wamekaa wakisubiri wateja huku wengine wakitembea katikati ya vibanda.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana baadhi wakiuza na wengine wakinunua nguo. Mbele kuna mwanamke akisukuma toroli lililojaa nguo. Nyuma yake na pembeni kuna rundo la nguo zilizopangwa kuuzwa na maduka mengine yenye bidhaa tofauti. Mandhari inaonyesha mazingira ya soko la wazi.

Rundo la matunda mbali mbali yaliyopangwa kwenye meza. Kuna maembe mabichi na yaliyoiva kidogo, matunda ya machungwa, parachichi na matunda ya kipekee yana miiba, huenda ni kinyanya. Pia kuna mfereji wa bati uliowekwa kando. Inaonekana kama soko la matunda au duka la mboga mboga.

Soko lenye shuguli nyingi, kuna watu wengi wakitembea na kufanya manunuzi, maduka yametandazwa pande zote yakiuza nguo bidhaa mbalimbali na vitu vingine, paa za maduka zimetengenezwa kwa mabati na vitambaa, ni mazingira yenye pilkapilka na biashara nyingi.

Soko kubwa la wazi lenye shughuli nyingi limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna miavuli mingi mikubwa ya rangi tofauti inayotoa kivuli kwa wanabiashara na bidhaa zao. Kwa mbele kuna rundo la ndizi, matunda ya machungwa na membe yaliyopangwa kwa uangalifu, magunia yaliyojaa bidhaa kavu na mbogamboga kama vile karoti na matambo yamepangwa kwenye meza.

Soko lenye shughuli nyingi; kutoka juu kuna wachuuzi wengi na wateja wamekusanyika karibu na vibanda vinavyouza matunda na mbogamboga. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye meza na sakafuni. Rangi za matunda na mboga kama nyanya, vitunguu na ndizi tunazikoeza. Watu wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wamefunika nyuso zao. Sakafu inaonekana kuwa safi.

Soko la matunda na mboga mboga lenye bidhaa nyingi zilizopangwa. Kuna rundo kubwa la nyanya, viazi na karoti zilizowekwa kwenye magunia na makopo. Vitunguu viuzi vimetundikwa juu na ndizi mbichi zimefungwa pamoja. Pia kuna vikapu vilivyojaa tangawizi, vitunguu saumu na labda viazi vikuu.

Soko lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali zimetandazwa chini kwenye zulia na njano, zikiwemo sanamu za kiafrika zilizochongwa na vitu vingine vya sanaa. Baadhi ya sanamu zimeandikwa neno karibu. Pembeni na nyuma ya sanamu hizo kuna vibanda vingine vikubwa vinavyo uza nguo zenye rangi za kupendeza na bidhaa nyingine.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za chuma. Kuna sufuria, vyungu, majiko na mkaa na masanduku ya buluu yaliyopangwa rundo. Watu wanaonekana wakitembea miongoni mwa bidhaa hizi, na kuna vibanda vidogo nyuma vinavyoashiria kuwa hili ni soko lenye shughuli nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna mizigo mikubwa ya matunda na mboga za aina mbali mbali zikiwa zimepangwa kwenye vikapu vikubwa vya asili. Rangi nyingi ziko nyekundu, kijani na njano na watu kadhaa wanaonekana wakihudumia wateja na miavuli ya rangi tofauti imewekwa Kulinda bidhaa kutokana na jua ama mvua. Inaonekana ni soko kubwa la mazao freshi.

Soko la ndani lililojaa vibanda vya mboga na matunda. Kuna vitu vingi kama viazi, vitunguu, nyanya, karoti na ndizi vilivyopangwa vizuri. Watu wachache wanaonekana wakihudumia wateja na wengine wakinunua, ikionyesha shughuli za kawaida za soko.

Soko la nguo lenye meza zikiwa zimejaa nguo mbalimbali. Baadhi ya nguo zimetundikwa na nyingine zimerundikwa huku kukiwa na matangazo ya bei mbalimbali.

Mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za shanga zenye rangi mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi, kuna vikapu vidogo na vikukuu vilivyotengenezwa kwa shangaa za kila aina kama vile nyeupe, nyeusi buluu, nyekundu manjano na kijani na zimepambwa kwa michoro ya kuvutia.

Ukuta uliojaa barakoa na sanamu za kitamanduni za kiafrika. Kuna aina nyingi za barakoa za mbao zenye maumbo na rangi tofauti. Pia kuna sanamu za watu na vitu vingine vya ufundi.

Soko la mboga, kuna meza zikiwa zimejaa mboga za majani na wauzaji wakiwahudumia wateja. Watu wanatembea kwenye njia yenye unyevunyevu na kuna mwavuli mkubwa nyeusi juu yao ya kuwakinga na jua au mvua.

Soko lenye mazao mengi, kuna chungwa, nyanya, viazi, matango na pilipili hoho za kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwenye masanduku na ndoo. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi na kuna watu wachache karibu na bidhaa hizo.

Soko au eneo la biashara la nje. Kwa mbele kuna rundo kubwa la matanki ya maji meusi na pia rundo la vitu bapa, pengine magurudumu ya zamani au sehemu za mashine. Watu kadhaa wako wamekaa kwenye meza ndogo wakifanya kazi.

Barabara katikati ya soko la wazi. Kila upande wa barabara kuna vibanda vya kuuza matunda na mboga vikiwa vimefunikwa na turubai. Kuna watu wachache wakitembea barabarani na majengo yanaonekana kwa mbali. Chini kushoto kuna bango jeupe na maandishi mekundu.

Duka dogo kinachouza vitu na mapambo mbalimbali, kuna shanga, mikufu na mikanda mingi imening'inia kila mahali ikiwa na rangi tofauti na miundo mbalimbali. Juu ya kibanda, kuna paa la mabati na chini kuna meza iliyojaa bidhaa za kuuzwa.

Soko lenye rundo kubwa la mboga za majani kama vile mchicha na managu zikiuzwa. Watu baadhi wakiwa wamevalia barakoa wanaonekana wakishughulika na mboga hizo au wakiuza. Soko linaonekana kuwa la ndani na kuna nguzo kubwa za zege zinazobeba paa. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Soko la matunda. Kuna ndizi zimetundikwa juu. Chini yake kuna rundo la matunda mbalimbali kama tufaha, machungwa, nanasi na parachichi. Pia kuna viazi vitamu vimepangwa. Matunda yamewekwa kwenye masanduku ya mbao na plastiki.

Soko la mboga na matunda. Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwenye meza na viboksi ikiwemo ndizi zilizoning'inia, nyanya, hoho, mahindi, viazi na karoti. Kuna mtu aliyevaa shati la miraba akipita akionyesha kuwa soko hili lina shughuli. Mazingira yanaonyesha soko la wazi.

Meza ya soko iliojaa vitu vingi vya mikono hasa shanga na mapambo mbalimbali. Rangi ni nyingi pia. Upande wa kulia kuna gunia kubwa la kome labda zinatumika kutegeneza vitu au zinauzwa zenyewe.

Duka kubwa la bidhaa za mikono na zawadi. Ukuta mmoja umejaa shanga na mikufu ya rangi mbalimbali iliyopangwa vizuri. Meza pia zimejaa pete, vikuku na vitu vingine vidogo. Upande wa kulia kuna sanamu za wanyama kama pundamilia na kuna mtu mmoja anayetembea katikati ya hizo bidhaa.

Nyumba la kisasa lenye paa la mapati na kuta zilizopakwa Kwa rangi mbili. Sehemu ya chini lina matovali ya mawe na juu ni rangi ya dhahabu ilikoza ina madirisha za makubwa meusi yanayongaa mbele ya nyumba kuna eneo Pana lililoandikwa changarawe na anga lina mawingu meupe yaliotawanyika Kwa ujumla inaonekana ni chumba maridadi na mpya.

Mandhari ya jiji kutoka juu yenye majengo marefu na mengi, jengo refu jeupe linajitokeza upande wa kulia. Katikati ya picha kuna eneo kubwa la miti mirefu na minene likionyesha kuwepo kwa bustani au misitu ndani ya jiji. Mbali, majengo mengine marefu yanaonekana yakijitokeza. Anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa ya kawaida au kabla ya mvua.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja ikiwa na rangi mbili tofauti, njano na kijivu. Mlango wa juu una balkoni ndogo yenye uzio mweusi. Dirisha kubwa la mviringo linaonekana upande wa kulia wa nyumba. Mbele ya nyumba kuna bustani nzuri iliyopogolewa vizuri ikiwa na viti vyeupe vya bustani vilivyotengenezwa kwa chuma au mbao.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na rangi la kijivu na madirisha buluu. Anga ni la buluu safi na lina mawingu leupe kidogo. Kuna miti na vichaka mbele ya jengo na pia kuna nguzo za umeme na nyaya zikipita angani. Jua linaonekana likiwaka vizuri.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kahawia iliyo kolea na mistari meupe. Dirisha nyingi zimeonekana zikipanda juu. Mbele ya jengo kuna uzio meupe na mlangoni pana onekana rangi ya kahawia. Juu ya jengo kuna waya nyingi za umeme zikipita angani. Hali ya hewa ina onekana kuwa na jua kali na anga la buluu.

Majengo meupe ya kisasa yanaonekana kama nyumba ya kifahari au vyumba vya kuishi. Kuna sehemu ya maegesho yenye sakafu ya matofali na mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kuzunguka majengo. Uzio wenye nakshi maridadi unatenganisha eneo hilo na miti mirefu inaonekana nyuma chini ya anga la buluu safi. Kuna sehemu iliyofunikwa labda kwa ajili ya kuegesha magari au kivuli. Mazingira yote yanaonekana safi na yametunzwa vizuri.

Majengo mengi ya ghorofa yakiwa na paa nyekundu na kuta za rangi ya kijivu na kahawia nyepesi. Majengo haya yamejengwa kwa mtindo unaofanana na yamepangwa kwa utaratibu. Kuna nafasi za kijani kibichi na barabara za magari zilizotengenezwa vizuri. Gari nyeupe na nyeusi zinaonekana zimeegeshwa. Kwa mbali kuna majengo mengine ya jiji ikiwemo jengo la buluu.

Nyumba ndogo ya kupendeza iliyozungukwa na bustani nzuri yenye miti na mimea mingi. Nyumba ina kuta za rangi ya kijivu na madirisha yenye grili. Mlango mweupe unaonekana wazi mbele ya nyumba. Uzio wa mimea uliyopogolewa vizuri umezunguka eneo la mbele ya nyumba.

Jiko la kisasa linaonekana kuwa jipya na safi liko na makabati ya chini na ya juu yenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea yakiwa na mng'ao .Kimepambwa na beseni mbili za kunawia vyombo zenye krani ya kisasa. Katika makabati kuna sehemu ya vichomeo vitatu na hita ya kisasa ya kutoa moshi juu yake.

Majengo marefu yaliyojengwa karibu. Jengo la kushoto lina rangi ya kijani kibichi na lina madirisha yenye nondo za chuma. Jengo la kulia lina rangi nyeupe na lina balcony nyingi. Kamba ya umeme au simu inapita katikati ya picha kutoka juu kushoto kwenda chini kulia. Anga ni buluu safi na linaonekana wazi kabisa.

Jengo lenye ghorofa nyingi likiwa na kuta za rangi ya kahawia hafifu yaliyofunguliwa yakiruhusu mwanga kuingia, kwenye ghorofa mbalimbali kuna madirisha yenye vyuma vya ulinzi vilivyochongwa kwa nakshi, chini kuna sehemu zakutembea zilizoelekezana zikiwa na vyuma vya ulinzi pia.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi likiwa na madirisha mengi. Jua linaonekana likichomoza katikati ya jengo likitoa miale mikali. Anga lina mawingu meupe meupe na buluu. Chini ya jengo kuna biashara mbalimbali.

Majengo mawili marefu. Jengo lililo kushoto lina rangi ya njano nyepesi na linaonekana kama liko katika ujenzi au bado halijakamilika. Jengo la kulia lina rangi ya kahawia na nyekundu, na lina bango likionyesha vyumba vinapangishwa.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa, ikiwa imepakwa rangi nyeupe na kuezekwa kwa vigae vya rangi ya kahawia, ina madirisha meusi na tanki la maji juu ya paa. Nyumba imezungukwa na ukuta mrefu wa matofali ya kijivu, wenye waya wa balbu juu yake, kwa usalama. Mbele ya ukuta kuna eneo lenye nyasi kavu. Anga linaonekana kuwa safi la buluu.

Nyumba kubwa ya gorofa moja yenye rangi ya machungwa na nyeupe, ina madirisha mengi yenye fremu za chuma. Mbele ya nyumba, kuna bustani ndogo iliyopandwa miti na maua mbalimbali ikiwemo mti wa migomba. Upande huo wa kushoto kuna nguzo zilizopambwa kwa mawe na lango ndogo. Anga lina mawingu meupe.

Majengo mawili ya ghorofa chini ya anga la buluu. Jengo moja lina rangi ya kijani hafifu likiwa na madirisha yenye vioo. Jengo la pili ni la rangi nyeupe na lina roshani nyingi zenye vizuizi vya chuma. Waya mweusi unapita juu angani.

Jengo refu la ghorofa, labda la makazi au biashara chini ya anga la buluu lililotiwa mawingu meupe. Jua linawaka moja kwa moja juu ya jengo hilo, likitoa mwanga mkali. Ghorofa za chini zina maduka mbalimbali yenye mabango yanayoonekana. Jengo lina roshani nyingi zenye rangi nyeusi.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi. Lina rangi nyeupe na madirisha makubwa ya kioo cha buluu yanayong'aa. Kila ghorofa ina roshani yenye vizuizi za glasi. Kamba nyingi za umeme zinaonekana chini kushoto mwa picha.

Majegno mawili yenye muundo tofauti. Jengo la mbele lina kuta za chini za rangi ya mchanga na sehemu ya juu yenye mabati ya giza na mistari ya buluu. Nyuma yake kuna jengo refu zaidi lenye rangi ya mchanga na madirisha yenye fremu nyekundu na buluu. Chini kuna uzio wa mabati wa rangi tofauti ukitenganisha majengo na eneo la nyasi kavu. Anga lina mawingu meupemeupe.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na madirisha ya vioo yanayong'aa na kuta za rangi ya kahawia isiyokolea. Kuna mabango ya kukondesha yaliyoninginia chini ya jengo yakionyesha kuwa vyumba vinapangishwa. Juu ya jengo kuna anga la buluu lenye mawingu meupe.

mnara mrefu wa mawasiliano wenye rangi nyekundu na nyeupe ukiwa umesimama chini ya anga la blue, pembeni yake kuna nyumba jenye paa jekundu na pia majengo mengine, pia kuna ardhi kame yenye nyasi zilizo kauka.

ukuta uliotengenezwa kwa matofali lenye rangi mbili nyekundu na kijivu yaliyopangwa kwa mpangilio wa kutofautiana kama mraba juu ya ukuta kuna mimea na miti chini ya ukuta kuna msingi wa saruji

Majengo ya makazi. Kuna jengo jipya refu lenye ghorofa nyingi na rangi nyepesi. Pembeni yake kuna jengo lingine la ujenzi ambalo bado halijakamilika. Kwa mbele kuna vibanda vilivyojengwa kwa mbao. Anga ni la buluu na lina mawingu machache.

Kiwanja kikubwa cha ardhi likiwa na udongo wenye majani makavu. Nyuma ya kiwanja hicho kuna majengo marefu yeye ghorofa yaliyopakwa rangi ya njano na kijivu. Pia kuna miti ya migomba na mimea mingine ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa safi na la bluu ikionyesha hali nzuri ya hewa. Eneo hili linaweza kuwa na subira maendeleo ya ujenzi.

Sehemu ya majengo mawili marefu. Jengo la chini lina rangi ya mchanga na paa ya rangi ya kahawia machungwa likiwa na madirisha mengi yanayoakisi anga. Jengo la juu linaonekana kwa mbali likiwa na rangi sawa. Anga ni bluu safi kabisa likichukua sehemu kubwa.

Jengo refu la ghorofa. Mbele ya jengo kuna miti michache na ukuta wa matofali. Upande wa kushoto kuna barabara na magari yanaonekana kwa mbali. Anga ina mawingu meupe meupe.

Ndani ya duka kubwa la vifaa vya mazoezi. Mashine nyingi za mazoezi kama vile treadmill na baiskeli zimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo lenye zulia la kijani kibichi. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za michezo. Nguzo kubwa za duka zimepambwa mabango ya matangazo ya bidhaa za michezo.

Rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa nyama mbalimbali zilizofungashwa. Upande wa kushoto kuna aina tofauti za nyama ya kuku ikiwemo mapaja na mabawa, zote zikiwa kwenye vifungashio. Upande wa kulia, kuna nyama ya ng'ombe kama vile vipande vya nyama iliyokatwa na nyama ya kusaga nayo ikiwa imefungashwa tayari.

Ndani ya duka kubwa, inaonekana kama duka la jumla au lenye bidhaa nnyingi, kuna korido refu zenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali na lebo za bei zikining'inia juu zikionyesha aaina ya bidhaa na nambari za sehemu. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye korido, wengine wakiwa na mikokoteni ya ununuzi. Dari ina taa nyingi na kamera za usalama.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, labda maduka makubwa ambapo kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa vyombo vya plastiki na vifaa vya jikoni. Mwanamke amevaa sweta ya pink na suruali ya zambarau na anachagua bidhaa kutoka kwenye rafu. Watu wengine wachache wanaonekana kwa mbali. Sakafu inaonekana safi na kuna mwanga wa kutosha.

Duka kubwa la bidhaa lililotazama kutoka juu. Rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji, vyakula viliofungashwa na vitu vingine. Kuna watu kadhaa ndani ya duka, baadhi wakiwa wateja na wengine wafanyakazi waliovalia fulana nyekundu. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa na eneo la kuandaa chakula.

Ndani ya duka kubwa linaonekana kama duka la jumla. Dari ni ndefu na ina taa nyingi zinazo ngaa. Kuna rafu na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Mbele kuna sanamu za kuonyesha nguo zikiwa zimevalishiwa nguo mbali mbali na miti miwili za Christmas imepamba karibu nazo. Mtu moja anaonekana akitembea upande wa kulia mbali.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa lenye sakafu safi ya vigae . Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizo pangwa vizuri, kwa mbali kuna sehemu ya kulipia bidhaa na watu wachache wamesimama kwenye foleni. Inaonekana ni duka lenye nafasi kubwa na lililopangika vizuri.

Sehemu ya duka kubwa, hasa eneo la bidhaa za maziwa na vinywaji baridi. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbali mbali kama vile: maziwa, mtindi na vinywaji vingine vya rangi mbali mbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye friji zenye taa zinazong'aa, zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na friji. Upande wa kushoto kuna sehemu ya kadi za zawadi na vitu vya sherehe. Juu kuna ishara inayoashiria sehemu ya vinyago. Pia, friji za bidhaa za maziwa na nyama zinaonekana. Wateja wachache wanaonekana kwa mbali.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linaonekana kuwa duka la bidhaa mbalimbali, kuna sehemu ya mkate, matunda na mboga na bidhaa za maziwa. bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza za kioo. Taa nyingi zimening'inia kutoka dari na watu wachache wanaonekana wakitembea ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa la vyakula lililopangwa vizuri zenye bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga, bidhaa zilizopakwa na mikate huku kukiwa na wafanyakazi wachache wakifanya shughuli zao.

Duka kubwa la vifaa vya kielektroniki hasa friji. Kuna friji nyingi zilizopangwa kwa mstari mrefu, baadhi zikiwa nyeusi na nyingine za rangi ya fedha. Baadhi zina vibandiko vyenye miaka miwili ya uthamini. Wateja wachache wanaonekana wakizunguka na kuzitazama friji hizo.

Ndani ya duka kubwa, labda duka la jumla lenye rafu ndefu zilizojazwa bidhaa nyingi. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa manukato na dawa za kunyunyizia. Kuna mteja mmoja anasukuma toroli lililojaa bidhaa. Juu ya rafu kuna mabango. Sakafu ni nyeupe na safi.

Ndani ya duka kubwa likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali, katikati kuna rundo kubwa la karatasi za choo, za chapa ya Tena zilizopunguzwa bei au zikiwa na offer maalum. Kwa nyuma rafu zimejaa bidhaa za vyakula na vinywaji.

Duka kubwa la kisasa lililokuwa limejaa wateja, sehemu mbalimbali za duka zinaonekana kama vile sehemu ya matunda na mboga, mboga zilizopangwa vizuri, kuna pia sehemu zenye bidhaa za juisi, kahawa, piza na vyakula vya moto. Watu kadhaa baadhi wakiwa wamevalia barakoa wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi.

Ndani ya duka kubwa, hasa sehemu ya bidhaa za maziwa, rafu kubwa za friji zimejaa chupa za maziwa. Mitungi ya mtindi na bidhaa nyingine za maziwa zenye rangi tofauti. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, inaonyesha sehemu ya vyombo vya plastiki. Rafu ndefu zimejaa bakuli, vikombe, na masanduku ya kuhifadhia chakula yenye rangi mbalimbali. Wateja wawili wanaonekana wakichagua bidhaa na mmoja ana toroli la ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. Sehemu kubwa ya picha inaonekana kuwa la eneo la matunda ambapo machungwa mengi na tufaha zimepangwa vizuri kwenye sehemu maalum. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa lenye rafu nyingi zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna bidhaa za kusafishia zikiwa zimefungashwa kwa rangi ya kijani.

Lango kuu la duka. Watu wanaonekana wakiingia na kutoka dukani na kuna toroli za ununuzi zikiwa zimepangwa tayari kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa pakiti za mchele, zikiwa zimefungashwa kwa rangi ya chungwa. Upande wa kushoto kuna mafuta ya kupikia yaliyopangwa vizuri kwenye rafu.